Kijana huyu anatumia kompyuta mpakato akifanya kazi yake ya shuleni ama ya kazini. Anaskiza na vifaa vya kuskizia ambayo vina rangi nyeusi na kuna taa kando yake ambayo inamsaidia kuona.

Wanafunzi wamevalia sare rasmi za shule, wavulana kwa wasichana. Wamesimama huku wameinamisha nyuso zao. Wanasikiliza maelezo wanayopewa kutoka kwa walimu wao.

Darasani humu kuna watoto wadogo, wengine wakubwa. Kuna begi zilizopangwa kwa mpangilio mzuri. Kuna mkeka wa rangi ya buluu, na kuna mwalimu ameketi akiwafunza watoto hawa jinsi ya kufanya kazi darasani.

Mwalimu huyu anafunza mwanafunzi huyo mlemavu jinsi ya kusoma. Kuna magari ya kucheza yaliyo na rangi nyekundu ingine ya rangi samawati. Mwanafunzi huyu amefurahia sana kwamba anafunzwa na mwalimu huyu jinsi ya kusoma.